Jengo la gorofa ambalo limeporomoka watu wengi wamesimama juu. Chini wazima moto wamevalia sare zao wanasaidia.

Kiganja moja ya mkono imevalia mpira rangi kijani kibichi, imeshikilia chanjo ya homa ya manjano pamoja na sindano.

Mzee mmoja ameketi kwa kiti. Amevalia barakoa mdomoni. Kando yake mwanadada mwenye shati ya samawati amemshika mkono.

Ndani ofisini mna jukwaa, mlango uliotengenezwa kwa gilasi. Chini mna sakafu, ukutani, televisheni yenye picha ya mmama.

Mama mmoja amevalia dera la kijivu huku amejifunga kikoi kichwani. Nyuma yake mitungi za plastiki na watu ambao wanateka maji.

Chupa nyeupe za dawa ya kienyeji za kampuni ya ZEPHANIA imewekwa kwa meza ya glasi.

Mwana sayansi mmoja amevalia koti nyeupe na barakoa mdomoni , ameshikilia sindano ndani ya glasi.

Hospitalini madaktari wamevalia koti nyeupe, kando yao mama ameshikilia chuma kwa mikono yake miwili huku kamba nyeusi zimemshikilia kiunoni.

Kiganja moja ya mkono, imevalia mpira mkononi. Umeshikilia chupa ya chanjo ya MMR na sindano inayovuta.

Muuguzi mmoja mwanaume ameketi amevalia koti nyeupe. Ana tochi kichwani kando na mwanamke mwenye vazi ya machungua, wengine wapo nyuma yao.

Daktari mmoja, amevalia koti nyeupe. Mbele yake mama, nguo ya waridi. Amembeba mtoto mchanga mkononi.

Jengo moja la vyoo vya umati mmoja yupo mlangoni amevalia kofia kichwani kando mna bustani yenye nyasi na maua.

Muuguzi mmoja, mama, amesimama kando na chombo cha kuwekea watoto wachanga waliozaliwa. Imetengenezwa kwa glasi.

Barabarani pamefurika maji ya hudhurungi. Kando magari yemepakia, moja imezama ndani. Mbele mna ghorofa.

vyoo viwili ,vimejengwa kando na jukwa lenye tangi nyeusi ,nyuma yake mna mti mrefu mawingu meupe yapo juu angani.

Mwanamke mmoja amelala chali kitandani. Huku amepanua mdomo. Kushoto daktari amevalia koti nyeupe. Kulia samawati.

𝐶hupa za dawa ya tembe. Moja rangi yake nyekundu yaitwa super max ingine samawati ya ben mox.

Mtu mmoja amevalia vazi nyeupe. Amebeba mtungi wa kunyunyiza dawa kwa mimea. Mfereji wake ni ndefu.

Juu ya meza mna chupa zilizotengenezwa kwa glasi na plastiki. Ina chanjo ya homa ya manjano. Chini mna sindano.

Daktari mmoja amevalia koti nyeupe mbele yake mama amelala chali kitandani huku bango imeandikwa huduma za meno.

Watoto wa kijinsia ya kisichana na kivulana wameketi chini huku wameshikilia mitungi hapo kando na kidimbwi ya maji.

Mtu mmoja yupo juu ya pikipiki, amebeba mitungi ya manjano, mwingine yupo nyuma anaskuma, wanatembea kwa mto uliofurika barabarani.

Mama mmoja, amevalia rinda ya waridi. Amembeba mtoto, mkononi. Ameketi kwa kitanda, ndani ya chumba yenye kuta ya samawati.

Daktari mmoja mama amechuchumaa huku anamdunga mtoto sindano mkononi aliyebebwa na mama yake.

Mama mmoja ameketi kitandani. Amebeba mtoto mkononi. Nyuma yake mna kuta yenye rangi samawati hafifu pamoja na neti ya mbu.

Katikati ya mafuriko ya mvua vijana wawili wanatembea majini. Mbele kijana yuko na mbuzi watatu.

Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi, kando yake mzungu amesimama mbele yao mitungi ya plastiki, kuta nyeupe na dirisha ya samawati. Nyuma yao watu wamesimama wengine wanapiga picha.

Mwanamke mmoja ameketi kwa kiti. Ameshikilia mtoto mchanga mkononi. Nyuma yake kuna kibao na ukuta.

Mwanamume mmoja amevalia suti ya samawati iliyokolea, mbele yake mna mfano wa choo kando na wanaume chini nyasi.

Mwanamke mmoja amelala chali kitandani huku amenyooshwa mguu juu na mwanaume ambaye anamkanda, nyuma mna kabati.

Mashua zimepakia kwenye ufuo wa mto. Zimebeba watu waliovalia shati nyekundu. Kando kuna hema zilizotengenezwa kwa makuti na miti ya migomba.

Mtu mmoja amevalia vazi nyeupe na glovu mkononi. Huku ananyunyiza dawa kupitia kwa kifaa mgongoni.

Daktari mmoja amevalia shati ya rangi ya samawati huku ameshikilia chuma mkononi. Kando yake, mwanaume amelala chali, amepanua mdomo wazi.

Daktari mmoja amevalia koti nyeupe, barakoa mdomoni na miwani huku ameshikilia chupa na sindano.

Mtu mmoja amevalia vazi ya hudhurungi iliyokolea, ameketi chini mbele yake mna kikapu, kibuyu na mitungi midogo yenye madawa.

Daktari mmoja amevalia mavazi meupe huku anampa mtoto chanjo mdomoni, ambaye amebebwa na mama yake.

Daktari mmoja anamtizama mgonjwa macho, kupitia kwa mashine. Wapo ndani ya chumba. Meza ina rangi ya samawati.

Mtu mmoja anatembea barabarani, huku ameshika mashine yakunyunyiza dawa nyeupe ya kufukizia mbu.

mwanaume mmoja amevallia sare ,gambuti na mpira mkononi ameshikilia kifaa cha kunyunyiza dawa kwa moshi.

Wahudumu wawili wa afya wamevalia vazi la samawati. Mmoja anampima mzee aliyeketi kwa kiti joto nyuma kuna hema.

Mhudumu mmoja wa afya anamdunga mwanamme shindano begani. Nyuma yake watu wamepanga foleni.

Chupa za dawa zilizotengenezwa kwa plastiki rangi yake nyeupe yaitwa Ibuprofen zipo ju ya sakafu ya samawati hafifu.

Daktari mmoja amevalia barakoa mdomoni. Amesimama kando na mgonjwa aliyelala chali kitandani. Nyuma yake mna mashine ya kupima kiwango ya hewa.

Wauguzi wawili akina mama wamevalia shati nyeupe. Wameshilikilia watoto wachanga. Kando yake mama ameketi kitandani.

Mtu mmoja amevalia vazi ya manjano na gumboot nyeusi mguuni, huku amebeba mtungi wa kunyunyiza dawa kwa mimea.

Mzee mmoja ameketi kwa kiti. Nyuma yake mwanaume amevalia shati nyeupe. Mbele mwanamke samawati, huku anamtizama kwa sikio. Nyuma mna pazia.

Mtu mmoja amevalia nguo nyeusi. Ameketi kwenye zulia nyekundu. Kando yake mna chupa, pembe ya wanyama na kitabu.

Madaktari wawili waliovalia shati na sketi, huku wanamtazama mtoto mmoja ambaye amebebwa na mama yake mkononi.

Barabarani mna mafuriko ya maji. Huku lori moja imeanguka kwa upande. Watu wamesimama wanamtizama. Mbele mna miti.

Mama mmoja amevalia shuka nyekundu ameketi kwa kiti, mbele yake daktari mwenye koti nyeupe, nyuma yao watu wengi wako kwa foleni.

Mafuriko ya maji rangi yake hudhurungi, katikati manyumba yenye kuta ya udongo na paa ya mabati. Mtu mmoja yuko majini.

Tangi moja la maji yake samawati. Watu wawili wananawa mikono. Nyuma yao wengine wamepanga foleni, mmoja amevalia shati ya manjano na barakoa mdomoni.

Boksi moja yaa dawa aina ya Azithromycin ina tembe miligramu mia tano. Kando yake zingine zimelala.

Chupa tatu za dawa, ya kwanza rangi yake manjano, katikati nyeupe ya mwisho imechorwa matunda.

Daraja moja ambalo la pitisha maji machafu, limeboromoka kwa kando watu wengi wamesimama juu wanatizama.

Daktari mmoja mwanamume amevalia koti nyeupe. Yuko kando na vitanda vya hospitali. Nyuma yake kuna mashine ya kupima oksijeni.

Mtoto mchanga amelala kitandani huku daktari anamtizama. Amevalia barakoa mdomoni. Kando yake, mama yake yuko na buibui.

Mtu mmoja amevalia nguo ya kijivu huku amebeba mtungi ya kunyunyiza dawa kwa mimea, nyuma kuna msitu wa miti.

Mama mmoja amelala chali kitandani huku amemshikilia mtoto mchanga mkononi. Nyuma yake kuna kabati.

Wauguzi wawili hospitali wamevaa mavazi ya manjano. Kando yao akina mama wameketii wapo na watoto wachanga mkononi. Moja ananyweshwa dawa.

Mama mmoja ameshikilia kipaza sauti mkononi. Amevalia barakoa. Kando yake, mwingine yuko na dera. Wako vitongoji duni kwa manyumba.

Mama mmoja ameketi kwa kiti amembeba mtoto mkononi, nyuma yake mna kuta na chombo kilichotengenezwa kwa mbao.

Daktari mmoja amevalia vazi ya samawati huku anamduga mama sindano kwa bega amevalia barakoa.

Kwenye kitongoji duni, watu wengi wamekusanyika huku mabati yametapakaa, yamechomeka kwa moto. Chini mna mchanga, juu mawingu ya kijivu.

Mhudumu mmoja amevalia vazi ya samawati imekolea. Amebeba mtoto mchanga mkononi. Kando yake kuna ndoo ya manjano, nyuma mlango na ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Mtu mmoja amevalia sare nyeupe, amebeba tangi la kunyunyuza dawa huku anatembea kwa shamba lenye majani.